Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vyupa vyenye vinywaji katika eneo lililozungukwa na mfan wa jokofu lenye vinywaji, ikiashiria ni eneo la baa linalotumika kwa ajili ya kupata huduma ya vinywaji.

Watu waliopo katika eneo la ndani, lenye mkusanyiko wa viti pamoja na meza zilizohifadhi chupa zenye vinywaji. Ikiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwa ajili ya kuuza pamoja na kutoa huduma za vinywaji pamoja na vyakula.

Eneo la ndani lenye mwanga hafifu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko mfano wa rafu zilizohifadhi vinywaji vya aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la baa linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma ya vinywaji pamoja na vyakula.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa magari yenye rangi nyeupe yaliyopangwa katika mstari ulionyooka, yaliyopo katika eneo lililozungukwa na majengo; ikiashiria kuwa ni eneo linalo tumiwa na wafanyabiashara wa kuuza magari.

Mtu aliyevalia fulani yenye rangi nyeusi aliyesimama njee ya eneo mfano wa chumba ama duka yenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "Kieni bidhaa za maziwa", yakiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka lililochapishwa maneno yasomekayo "YUSTINA MAZIWA", na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba ama duka, lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo "Bidhaa za Maziwa", likiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo ''maziwa ATM'' na kuchorwa picha ya wanyama mfano wa ng'ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje lenye mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maneno yasomekayo "Maziwa ''ATM'' na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe aliyeshika mfano wa chombo kama jagi kilichohifadhi kimiminika chenye rangi nyeupe mithili ya maziwa, katika eneo lililokuwa na mashine iliyochapishwa maneno maziwa atm ikiashiria kuwa ni duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu aliyepo pembezoni mwa mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo maziwa safi, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lililo mfano wa chumba ama duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo maziwa "ATM"na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama duka yenye mashine za kielektroniki zilizochapishwa maneno yasomekayo tasmati maziwa atm, na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwaajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo maalumu mfano wa chumba ama duka lenye bango kubwa lililochapishwa maneno yasomekayo, mlima Kenya maziwa likiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki mfano wa jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo shamba imara maziwa atm, na kuchora picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni mashine maalum inayotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Watu waliopo katika eneo la ndani lililo na mfano wa mashine ya kieletroniki kama jokofu iliyochapishwa maneno yanayosomeka maziwa baa, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu aliyesimama katika eneo mfano wa chumba ama duka lililochapishwa maneno yasomekayo "Kieni bidhaa za maziwa" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kielektroniki aina ya jokofu, iliyochapishwa maneno yasomekayo "maziwa ATM". Na kuchorwa picha ya mtu aliyeshika birauli yenye kimininika chenye rangi nyeupu mithili ya maziwa, ikiashiria kuwa ni duka linaotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje mfano wa chumba ama duka lililochapishwa maneno yasomekayo "Wafethi maziwa baa" na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe, na kuorodheshwa baadhi ya bidhaa zinazopatikana eneo hilo; ikiashiria ni duka linalotumika kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la ndani lililo na mashine mfano wa jokofu iliyochapishwa maneno yasomekayo " TASMATI MAZIWA ATM " na kuchorwa picha mfano wa ng'ombe ikiashiria kuwa ni eneo la duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa za maziwa.

Mtu alievalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe aliyepo mbele ya mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu lililochapishwa maneno yasomekayo "atm", ikiashiria kuwa ni mashine iliyopo ndani ya duka linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa pamoja na maziwa.

Eneo la ndani lenye mashine ya kieletroniki mfano wa jokofu, lililochapishwa maandishi yasomekayo "TASMATI MAZIWA ATM". Ikiashiria kuwa ni mashine inayotumika kwa ajili kuuza bidhaa za maziwa.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, zilizotengenezwa kwa rangi mchanganyiko nyeupe pamoja na na nyeusi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili utengenezaji wa bidhaa hizo, ama ni eneo litumikalo na wafanyabiashara wa bidhaa za samani.

Mtu alioko katika eneo kubwa ya nje mfano wa chumba ama duka aliokaa katika kochi, lillilotengenezwa kwa nakshi na rangi za kuvutia ikiashiria kuwa ni biashara kuuza bidhaa na samani.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani zilizopangwa kwa ustadi, ikijumuisha viti meza pamoja na kitanda ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi limezungukwa na bidhaa za samani zilizotengenezwa na kutiwa nakshi kwa rangi tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanya biashara wa kuuza bidhaa samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani zilizotengenezwa kwa ustadi na kutiwa nakshi kwa rangi zenye kuvutia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, ikijumuisha vitanda vilivyotengenezwa na kutiwa nakshi kwa rangi ya kuvutia ikiashiriwa kuwa ni eleo linalotumiwa na wafanya biashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani, zilizotengenezwa na kupakwa rangi yenye kuvutia, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutengenezaji wa bidhaa hizo ama ni eneo linalotumika kwa wafanyabiashara kuuza samani.

Mtu aliyepo katika eneo la nje mfano wa chumba ama duka, lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani zilizotengenezwa na kutiwa nakshi kwa ustadi. Ikiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la nje lenye mkusanyiko wa bidhaa za samani za aina tofauti zilizotengenezwa na kutiwa nakshi kwa rangi zenye kuvutia, likiashiria kuwa ni eneo linalotumiwa na wafanyabiashara wa kuuza bidhaa za samani.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi wenye mkusanyiko wa watu pamoja na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha matunda kama matango, nyanya, pamoja na bidhaa nyingine. Ikiashiria kuwa ni eneo la duka la mtaani linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu lililozungukwa na watu pamoja na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha mboga mboga, karoti pamoja na nyanya, vitunguu swaumu na matunda aina ya matango ikiashiria kuwa ni eneo la duka dogo la mtaani linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti ikijumuisha nguo, viatu pamoja na mikoba, ikiashiria ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa watu pamoja na rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya biashara ya kuuza na kununua bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo la nje iliyo mfano wa banda walioshika kifungashio chenye rangi nyekundu kilichohifadhi mboga katika eneo lililo mfano wa soko lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti kama nyanya pamoja na matunda kama ndizi ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi, lenye mkusanyiko wa watu pamoja na meza zilizohifadhi vifaa pamoja na bidhaa za aina tofauti. Likiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeupe, aliyeshika mazao aina ya mboga katika eneo lililozungukwa na mazao ya aina tofauti, ikijumuisha matunda kama mapapai, machungwa pamoja na matango, ikiashiria kuwa ni mtu aliyepo katika eneo la soko.

Watu waliopo katika eneo maalumu lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha nyanya vitunguu pamoja na matunda kama ndizi mapapai, mananasi pamoja na machungwa ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Watu waliopo katika eneo mfano wa banda ama duka lililozungukwa na mazao ya aina tofauti ikijumuisha bidhaa kama nyanya, vitunguu, pamoja na mboga mboga ikiashiria kua ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliepo katika eneo lililozungukwa na bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha pilipilihoho, nyanya, vitunguu pamoja na matunda aina ya ndizi; ikiashiria kuwa ni eneo la soko linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa za aina tofauti ikijumuisha nguo lenye bango kubwa, lilichopishwa maneno yasomekayo "chumba cha kubadilisha nguo" ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa rafu, zilizo hifadhi bidhaa za aina tofauti ikijumuisha mavazi pamoja na mabegi ikiashiria kua ni eneo la duka kubwa linalotumika kwaajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lilitongenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa rafu zilizohifadhi nguo za aina tofauti zenye rangi na aina mbalimbali, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyevalia fulana yenye rangi nyeusi aliyeshika chombo cha umbo mraba, aliyepo katika eneo mfano wa kabati lenye rafu zilizohifadhi chupa zenye vinywaji, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya uzalishaji ama kuuza bidhaa hizo.

Eneo maalumu lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa makabati yenye rafu zilizohifadhi vifungashio maalumu, vikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwaajili ya kuuza bidhaa hizo.

Mtu aliyepo katika eneo maalumu, lililotengenezwa kwa ustadi lenye kabati lenye rafu zilizohifadhi bidhaa za aina tofauti, ikijumuisha nyanya, pilipili hoho, matango pamoja na matunda, ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa, linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.

Eneo la ndani lililotengenezwa kwa ustadi lenye mkusanyiko wa bidhaa aina tofauti ikijumuisha vyombo, viti, baiskeli pamoja na mipira ikiashiria kuwa ni eneo la duka kubwa la kisasa linalotumika kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo.